Watu wamekuja katika ofisi ya huduma Kenya mfanyikazi wa huduma Kenya amevalia shati nyeupe na barakoa mdomoni. Watu wamepanga foleni ilikukuja kujisajili katika mkutano huu.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa mguu. Mchezaji mmoja amevaa jezi na nguo la nyekundu, naye mpinzani wake amevaa nguo ya rangi ya kijani. Nyuma yao kuna mashabiki ambao wameketi kitini.

Hili ni ofisi la Huduma Kenya. Ofisi hii ina viti vingi. Ofisi hii ina rangi nyekundu kwenye ukuta. Ofisi hii ina mitambo ya kutumia teknolojia.

Hii ni ofisi ya Huduma Kenya. Ofisi hii ina wateja wawili ambao wamesimama wakingonja kuhudumiwa. Ofisi hii ina viti vya rangi nyeusi na hao watu ambao wanahudumia watu wameketi kwenye viti hivi.

Hawa ni mashabiki. Mashabiki hawa wamesimama wakishangilia mchuano. Mashabiki hawa wamebeba bendera ya Kenya mgongoni. Wanaonekana wakiwa na furaha mpwito mpwito.

Hili ni ofisi la Huduma Kenya. Ofisi hili kweli lina wateja wengi ambao wanastahili kuhudumiwa. Wateja ambao wameketi kitini wakingoja kuhudumiwa nao wahudumizi wakiwa upande mwingine.

Huu ni mpira wa kikapu, mchezaji mmoja akiwa amevalia nguo ya kijani kibichi, naye mpinzani wake akiwa amevalia nguo nyeupe. Upande wa kulia mashabiki wanatazama mchuano huo, wengi wao wakiwa wamevalia barakoa. Nao upande wa kushoto hakuna mashabiki, viti viko bure.

Mashabiki hawa wanaona mchuano. Shabiki wa kwanza amevalia jezi la Kenya Airways , naye mwengine amevalia bendera mgongoni. Mashabiki hawa wengine wamesimama wengine wakiwa wameketi kitini.

Hawa ni wachezaji, wachezaji hawa ni wachezaji wa mpira wa kupiga na mguu. Mchezaji mmoja ambaye ana mpira akiwa amevalia nguo nyeupe, naye mpinzani wake akiwa amevalia nguo nyekundu.

Mashabiki wamekaa kwenye viti vya kijani. Mchezaji anaonekana kuwa kwa maumivu. Mchezaji mmoja amevaa jezi la machungwa na nyeusi. Uwanja unaonekana kuwa hali nzuri.

Watu wanne wanaonekana kuwa wanatoka katika offisi za huduma Kenya, watu hao ni wanne. Wawili wakiwa wametangulia na wengine wawili wakiwa nyuma , kando yao Kuna afisa ambaye amesimama tisti.

Hawa ni wafanyikazi wa Huduma Kenya, wafanyikazi hawa wamevalia nguo nyeusi, ndani wakiwa wamevalia nguo nyeupe, wafanyikazi hawa wanaonekana kuwa ni wa kike.

Hawa ni wachezaji. Wachezaji hawa wanaonekana kuwa ni wachezaji wa mpira wa wavu. Wachezaji hawa wamevaa nguo ya rangi ya blue . Nyuma yao kuna viti vya washabiki, washabiki ambao si wengi vile.

Hii ni ofisi ya Huduma Kenya. Ofisi hii ina wateja wengi. Wateja hawa wameketi kitini wakingoja kuhudumiwa. Katika ofisi hii kuna mashine nyingi nyingi za kiteknolojia.

Hawa ni wachezaji. Wachezaji hawa wako uwanjani. Wachezaji hawa wanacheza mpira wa kikapu. Wachezaji hawa wanaonekana wamevalia nguo ya rangi ya buluu. Wachezaji hawa ni wachezaji wa kike.

Hawa ni wachezaji, wachezaji hawa ni wachezaji wa mpira wa kikapu. Wachezaji hawa wamevalia nguo ya rangi ya buluu. Wachezaji hawa ni wa kike. Wanaonekana wakishangilia mchezo ambao unaendelea.

Hawa ni mashabiki. Mashabiki hawa ni mashabiki ya timu ya Gor Mahia, timu ambayo ni timu ya mpira wa kupiga na mguu. Mashabiki hawa wamevalia jazi tofauti tofauti. Mashabiki hawa wamevalia nguo za rangi ya kijani kibichi.

Kunaa vifaa vya teknolojia kama kompyuta na kamera, vinavyotumika katika shughuli hiyo. Picha inaonyesha mazingira ya kazi ya ndani yenye meza na ubao mweupe nyuma.

Wafanyikazi hawa ni wafanyikazi wa ofisi ya huduma Kenya. Wafanyikazi hawa ni wa kike na wa kiume. Mfanyikazi wa kiume amevalia barakoa nyeusi, nao wafanyikazi wa kike wamevalia barakoa ya rangi ya blue .

Hili ni dimbwi la taka, dimbwi hili lina taka nyingi sana. Dimbwi hili liko upande wa kulia wa barabara, ni kweli dimbwi hili huweza ukaleta madhara kwa maisha ya binadamu.

Hawa ni mashabiki. Mashabiki hawa ni watatu. Mashabiki hawa watatu wamevalia nguo ya rangi nyekundu. Shabiki aliyekatikati ambaye ni shabiki wa kiume amebeba kinywaji mkononi.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Gor mahia. Wanaonekana kuwa wako na furaha mwingi mno wakitazama mchuano wao ,wamevalia nguo nyeupe wengine wakiwa wamevalia nguo ya manjano.

Hawa ni shabiki wa timu ya Kenya. Mashabiki hawa wamesimama. Shabiki mmoja anaonekana kuwa na nguo nyekundu. Shabiki huyu wa kiume ambaye ana nguo nyekundu amevalia miwani.

Hawa ni wachezaji. Wachezaji hawa ni wa kiume. Wanaonekana kuwa wamevalia nguo ya rangi ya buluu wakifanya mazoezi kwenye nyasi ambayo ni rangi ya kijani kibichi.

Hawa ni wachezaji. Wachezaji hawa wanaonekana kuwa wamemaliza mchuano wao. Wachezaji hawa ni kama wameshinda mchuano huo. Wachezaji hawa wanashangilia. Wachezaji hawa wamevaa nguo ya rangi nyeusi.

Hii ni ofisi ya Huduma Kenya. Ofisi hii ina wafanyikazi wengi. Ofisi hii kuna wateja ambao wameketi kitini wakingoja kuhudumiwa. Wateja hawa wameketi chini kwa mpangilio unaofaa.

Huu ni mchezo wa kikapu. Mchezaji mmoja ambaye amevaa nguo ya rangi ya blue , anaonekana akiwa na mpira mkononi, naye mpinzani wake akiwa amevaa nguo nyeupe, akijaribu kuupata mpira huo.

Wateja wawili wanahudumiwa katika ofisi za huduma Kenya, mmoja wao akiwa wa kike na mwingine akiwa wa kiume, naye muhudumizi ni wa kike.

Wachezaji hawa wawili wanacheza mpira wa kupiga na mguu, mchezaji mmoja akiwa na mpira naye mpinzani wake akimfuata. Nyuma yao tunaona washabiki ambao ni kama wanatazama mchuano huu.

Hawa ni wachezaji. Wachezaji wa mpira wa kupiga na mguu. Wamejikusanya ili kuongelea mbinu wa kuchezea. Wamevaa vinyasa vya rangi nyeusi.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa mguu .Mchezaji mmoja ambaye amevalia nguo ya nyekundu nao wapinzani wake wamevalia vinyasa vya rangi ya buluu. Mashabiki wameketi nyuma yao wakiangalia mchuano huu.

Watu wawili wamesimama. Upande wa kulia jaji amesimama. Jaji huyu amevaa nguo ya majaji. Jaji huyu ni jaji wa Kenya. Amevalia miwani machoni. Upande wa kushoto tunamwona rais wa awali wa Kenya. Amevalia suti.

Hawa ni wanasiasa. Wanasiasa hawa wamesimama kwa mpangilio unaofaa. Wanasiasa hawa wamevaa kofia ya rangi ya manjano. Wanasiasa hawa wengi wao wamevalia koti.

Huo ni uwanja wa kucheza, mchezo wa mpira wa kupiga na mguu. Huko nyuma tunaona mashabiki ambao wanaoshangilia mchwano ambao unaendelea na mchuano huo ni kama ni wakufurahisha sana.

Hili ni ofisi la huduma kenya. Ofisi hii ina viti vingi, viti ambavyo ni vya rangi nyeusi. Ofisi hii ina wateja. Wateja wameketi wakingoja kuhudumiwa.

Hawa ni mashabiki, mashabiki hawa wameketi kitini wakishangilia, wengi wao wameinua mikono juu. Mashabiki hao wamevaa nguo ya rangi ya buluu, wote ni wake kwa vijana.

Hii ni ofisi ya Huduma Kenya. Ofisi hii ina wateja wengi kweli. Wateja ambao wameketi wakingoja kuhudumiwa. Wateja hao wameketi kwa viti ambavyo ni vya rangi nyeusi.

Huu ni mtaro. Mtaro huu unaelekeza maji katika sehemu inayostahili. Upande wa kushoto kuna barabara, barabara ambayo ina pikipiki. Pia kunaonekana kuwa mtu anatembea upande huo. Nyuma mtaro huu kuna vyumba na miti tofauti tofauti.

Hawa ni mashabiki. Mashabiki hawa wameketi kitini, kiti ambayo imekaliwa ni viti ambavyo ni ya rangi ya blue . Mashabiki wengi wamevalia nguo ya rangi nyekundu.

Hawa ni mashabiki. Mashabiki hawa wamesimama wakiutazama mchuano. Mashabiki hawa wengi wao wanaonekana wamevalia nguo nyeusi nyeusi. Shabiki mmoja upande wa kushoto anaonekana ana bendera ya Kenya shingoni.

Hii ni ofisi ya Huduma Kenya. Ofisi ya Huduma Kenya ina rangi tofauti tofauti ikiwemo nyekundu, nyeupe na nyeusi. Kuna mtu ambaye ameketi nyuma ya tarakilishi. Mtu huyu anaonekana kuwa ni mfanyikazi hapo. Amevalia barakoa mdomoni.

Hii ni ofisi ya huduma Kenya. Katika ofisi hii kuna watu ambao wamevaa barakoa, wengine wakiwa wameketi, wengine nao wamesimama. Ofisi hii ina teknolojia tofauti tofauti. Kuna viti vya rangi nyeusi.

Kuna mwanadada ambaye ameketi kitini. Mwanadada huyu amevalia nguo nyeusi ti!ti!ti! na ana nywele ndefu. Amekalia kiti nyekundu akihudumiwa.

Hawa ni wachezaji. Wachezaji hawa wanashangilia kikombe ambacho wamewania. Wamefurahia kweli kweli. Mashabiki hawa wamevaa nguo nyeupe na jezi ambazo wamezivalia ndani, ambazo ni za rangi ya blue .

Wachezaji wako uwanjani. Wachezaji hawa wanacheza mchezo wa mpira wa kupiga na mguu. Wachezaji hawa wamevalia nguo ya rangi kijani kibichi, nao wapinzani wao wamevalia nguo ya manjano. Kwa upande mwingine tunaona washabiki ambao wameketi wakiutzama mchuano huo.

Hii ni ofisi ya huduma Kenya. Ofisi hii ina wateja wengi sana. Wateja ambao wamesimama wakingoja kuhudumiwa. Kuna meza ambayo ina kitambaa ya rangi ya kijani kibichi.

Hawa ni mashabiki. Mashabiki hawa wamekuja kutazama mchuano. Shabiki huyu ambaye amesimama hapa mbele ni shabiki wa kike. Shabiki huyu amebeba bendera ya Kenya mkononi, ingine akiwa amejifunika nayo mgongoni.

Hii ni ofisi ya Huduma Kenya. Ofisi hii inaonekana ikiwa na mitambo tofauti tofauti. Ofisi hii ina watu wawili ambao wamesimama wakijadiliana. Ofisi hii ina vituo tofauti tofauti, kila kituo kikiwa na kiti chake.

Hawa ni mashabiki. Mashabiki hawa wamevalia nguo ya rangi ya buluu. Washabiki hawa wanaonekana kuwa wanafuraha kweli. Mashabiki hawa wamesimama, wengine wakiwa wameketi kitini.

Hawa ni wanasiasa ,wanasiasa hawa wamesimama kwa mpangilio, wanasiasa hawa wamevalia kofia ya rangi ya , mwanasiasa mmoja anaonekana akitoa matangazo .

Hawa ni wachezaji. Wachezaji hawa wamevaa nguo ya rangi ya buluu. Nyuma yao kuna mashabiki, mashabiki ambao wamejaa si si si. Mashabiki hao wanaoonekana kuwa wakingoja mchuano huu uanze.

Hawa ni mashabiki. Mashabiki hawa wanaona mchuano wengine wakiwa wamebeba rununu zao. Mashabiki hawa wengi wao wamevaa nguo ya rangi ya buluu. Wanaonekana kuwa na furaha kweli.

Hawa ni mashabiki. Mashabiki hawa wameketi kitini. Viti ambavyo vinaonekana ni kuwa viti vyeupe. Mashabiki hawa nikama wanaona mchuano. Mashabiki hawa wamevaa nguo za rangi tofauti tofauti.

Hawa ni wachezaji. Wachezaji hawa ni wachezaji wa mpira wa kupiga na mguu. Wachezaji hawa wako uwanjani. Wachezaji wamevalia nguo ya rangi ya kijani kibichi nao wapinzani wao wamevalia nguo ya manjano. Mashabiki wameketi wakiutazama mchuano huu.

Mashabiki hawa wanaonekana kuwa wamekuja kuona mchuano katika uwanja wa Nyayo, mashabiki hawa wengi wao wameketi ila wengine wanaonekana wakiwa wanatembea wakitafuata sehemu ya kuketi.

Wachezaji hawa wanatembea uwanjani, wachezaji hawa wamevalia jazi ya rangi manjano na kaptura nyeusi, wachezaji hawa wameinua mikono wakipiga makofi, mashabiki kwa upande wengine wanawashangilia wachezaji hawa.

Hili ni ofisi la Huduma Kenya. Ofisi hili lina wateja wengi mno. Ofisi hili pia lina wahudumu wengi pia. Wahudumu wamevalia nguo nyeupe wakiwa wameketi kitini nao wateja wamesimama wakingojea kuhudumiwa.

Hawa ni wachezaji. Wachezaji hawa wanacheza mpira wa kupiga na mguu. Wachezaji hawa wanacheza uwanjani. Nyuma yao kuna sehemu ya mashabiki, mashabiki ambao hawako.

Wanaume hawa ni mashabiki wa timu ya Tusker. Wanaonekana kuwa wamesimama wakitazama mchuano ambao unaendelea. Shabiki aliyesimama mbele amevalia kofia na hao wote wamevalia nguo ya rangi ya manjano.

Hawa ni mashabiki. Mashabiki hawa ni wa timu ya Gor Mahia. Mashabiki hawa wamevaa nguo ya rangi ya kijani kibichi, isipokuwa shabiki ambaye amesimama, ambaye amevaa nguo ya rangi nyeupe.

Wachezaji hawa wanashangilia baada ya kushinda kikombe. Wachezaji hawa wamevaa nguo ya rangi ya blue . Mashabiki pia wameungana na wao kuwasaidia kushangilia na kusherehekea ushindi wao.

Huyu ni mchezaji. Mchezaji huyu ni mchezaji wa kukimbia. Huyu mchezaji ni mchezaji wa kiume. Mchezaji huyu amevalia nguo nyekundu. Mchezaji huyu anaonekana akiwa kwenye mbio.

Huu ni uwanja wa michezo. Mchezo wa riadha. Mashabiki wengi wamehudhuria ili kutazama mchezo huo wa mbio. Wanariadha nao wako kwenye foleni tayari kuanza mbio.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wanaonekana uwanjani.. Mchezaji mwingine amevaa jezi la kijani kibichi. Kuna mpira wa kikapu mkononi wa mchezaji mwenye jezi nyeusi.

Wachezaji hawa ni wachezaji wa mpira wa kupiga na mguu. Wachezaji hawa wanaonekana kuwa ni wa kike wote, kuna wale ambao wamesimama na wale ambao wamechuchumaa. Hao wa mbele wanaonekana kuwa wamechuchumaa na wa nyuma kuwa wamesimama.

Kuna wanawake na wanaume katika mstari huu wa heshima. Viongozi hawa wamesimama kwa heshima katika kituo rasmi. Baadhi yao wamevaa mavazi ya majaji au maspika wa bunge.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Gor Mahia. Mashabiki hawa wanaonekana wakiwa na furaha sana. Mashabiki hawa wamevalia nguo ya rangi ya kijani kibichi, wengi wao wakiwa wanashangilia.

Hawa ni wanasiasa. Wanasiasa hawa wamevalia nguo za kiheshima. Wanasiasa hawa wamevalia nguo nyeusi nyeusi. Wanasiasa hawa ni wanasiasa wa kiume. Upande wa kulia tunaona kuwa kuna ofisa wa polisi.

Hii ni ofisi ya Huduma Kenya. Ofisi hii ina mteja mmoja, mteja ambaye amevalia koti ya rangi nyeusi. Kichwani amevaa kofia ya rangi nyekundu. Mteja huyu ana barakoa, anahudumiwa na mhudumizi ambaye ni wa kike.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa wavu. Wachezaji hawa wamevalia nguo nyekundu, wapinzani wao wakiwa wamevalia nguo ya manjano. Wachezaji hawa wako uwanjani wakicheza. Nyuma ya uwanja huu kuna mashabiki ambao wameketi wakiutazama mchuano huo.

Hii ni ofisi ya Huduma Kenya. Ofisi hii ina wafanyikazi wengi, wafanyikazi ambao wamevalia nguo nyeupe. Wafanyikazi hawa wamesimama. Katika ofisi hii kuna viti vya rangi nyeusi.

Hawa ni mashabiki. Mashabiki hawa wanashangilia kwa furaha sana. Mashabiki hawa wanaonekana kuwa wameinua mikono juu kutokana na furaha. Mashabiki hawa wamebeba bendera ya Kenya na maua mkononi.

Hawa ni mashabiki. Mashabiki hawa wamevalia nguo tofauti tofauti. Shabiki wa kwanza anaonekana akiwa amevaa nguo ya Kenya Airways akiwa amebeba chupa mkononi. Shabiki mwingine anaonekana kuwa na bendera ya Kenya, akiwa amefungua mkono wake wazi.

Hawa ni wafanyikazi wa Huduma Kenya. Wafanyikazi hawa wamevalia nguo ambazo zimeandikwa Huduma Kenya. Wawili wakiwa wameketi, wawili wengine wakiwa wamesimama. Walioketi wanaonekana kuwa wanaandika maandishi kwenye vitabu.

Huu ni uwanja wa Nyayo ambao umejaa na watu wengi kweli. Yaonekana kuwa hawa watu walikuja kuona mchuano na kwa kweli furaha yaonekana kwenye nyuso zao.

Hili ni ofisi la huduma Kenya. Ofisi hili ni kubwa sana. Ofisi hili lina viti mingi sana. Ofisi hili halina wateja.

Hawa ni mashabiki. Mashabiki hawa wamekuja kuutazama mchuano. Mashabiki hawa wengi wao wemesimama. Mashabiki hawa wanaonekana kuwa wengi wao wamevalia nguo ya nyekundu. Upande wa kushoto, shabiki mmoja amevalia nguo ambayo imeandikwa Kenya.

Hii ni ofisi ya huduma Kenya, ofisi hii ya huduma Kenya ina viti vingi, viti ambavyo ni vya rangi vyeusi. Ofisi hii ina wateja, wateja ambao wameketi kitini wakingoja kuhudumiwa.

Hawa ni wachezaji. Wachezaji hawa wanaonekana wakijitayarisha kuingia kwenye uwanja. Wachezaji hawa wamesimama nyasini. Nyuma yao kuna mashabiki ambao wameketi wakingoja kuona mchuano huo.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Tusker. Mashabiki hawa wa timu ya Tusker wamevalia nguo ya rangi ya manjano. Mashabiki hawa wanaonekana kuwa na furaha mwingi.

Hawa ni mashabiki. Mashabiki hawa wamevalia nguo nyeusi. Mashabiki hawa wamebeba tarumbeta wakishangilia. Wengi wao wanaonekana wakiwa na furaha nyingi sana. Mashabiki hawa wengine wamesimama wengine wao wakiwa wameketi.

Hii ni ofisi ya serikali. Ofisi hii ina vituo vingi tofauti tofauti. Vituo hivo ni vituo zaidi ya nane. Ndani ya ofisi hii kuna watu wengi ambao wameketi chini. Wameketi wakingoja kuhudumiwa.

Wateja hawa wamesimama nje ya jengo fulani. Wateja hawa wanangoja kuhudumiwa. Wateja hawa wamesimama karibu na ofisi ya kuhama. Ofisi hii imefunguliwa mlango. Wateja hawa wamevaa barakoa ili kujikinga.

Hawa ni mashabiki. Mashabiki hawa ni mashabiki wa timu ya Gor Mahia. Mashabiki hawa wanaonekana wakitembea kwa furaha wengine wakiimba. Wamevaa nguo ya rangi ya kijani kibichi.

Yaonekana kuwa mwanadada huyu anawasilisha ujumbe kwenye hadhira. Mbele yake kuna kipaza sauti, mwanadada huyu amevalia miwani machoni, shingoni nayo ametilia shanga, nguo yake kweli yapendeza.

Huyu ni mwanasiasa, mwanasiasa huyu amevaa nguo nyekundu. Nyuma yake kuna wafuasi, wafuasi ambao wamevaa kofia. Kofia hizo zimeandikwa tuko pamoja.

Hawa ni mashabiki. Mashabiki ambao yaonekana kuwa wamebeba bendera ya Kenya. Mashabiki hawa wanaonekana kuwa wako na furaha kweli. Mashabiki hawa wamesimama.

Hili ni ofisi la Huduma Kenya. Watu wamekuja kuhudumiwa kwenye ofisi hii. Watu ambao wamekuja kuhudumiwa wameketi kitini. Viti ambavyo ni rangi nyeusi. Naye ambaye anahudumia amevaa shati nyeupe.

Viongozi hawa wamesimama kwa heshima katika kituo rasmi. Kuna wanaume na wanawake katika mstari huu wa heshima. Watu hawa wamevalia nguo ambazo kweli ni za kieshima.

Mfanyikazi huyu ameketi kitini , akiwa amevalia shati nyeupe , mbele yake kuna foleni ya watu wengi ,watu ambao wanangoja kuhudumiwa. Mfanyikazi huyu mbele yake kuna meza ,meza hii ina tarakilishi mbili.